Madaktari wawili wa meno wakimhudumia mgonjwa wakiwa wamevaa barakoa na glavu. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha meno na amefunikwa kwa kitambaa cha bluu. Madaktari hao wanatumia vifaa maalum vya meno wakionyesha huduma za afya ya kinywa zinazotolewa katika kliniki.

Eneo la mapokezi katika kliniki ya meno likiwa na kaunti ya kisasa na televisheni iliyoning'inia ukutani, nembo ya huduma za meno inaonekana wazi ikibainisha huduma zinazotolewa, mlangoo wa kioo kwenye maandishi yaliyochongwa unafungua kuelekea sehemu nyingine za kliniki.

Kipindi cha elimu ya afya ya meno kinachoendeshwa shuleni. Mtaalamu wa afya ya meno aliyevaa koti jeupe la daktari anamfundisha mtoto mdogo jinsi ya kusafisha meno kwa kutumia mwanamtindo mkubwa wa meno na blashi. Watu wengine wanakaa nyuma wakifuatilia kwa makini somo hili muhimu la afya ya meno.

Mteja anatabasamu akifanyiwa uchunguzi wa meno, daktari anaweka meno bandia karibu na meno yake halisi ili kupima rangi inayofaa, huu ni mchakato wa kawaida katika huduma za meno hususani wakati wa kuchagua rangi ya meno bandia au ya kupandikiza.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa. Daktari amevaa koti jeupe na barakoa, na vifaa maalumu kichwani ikiwemo taa inayomulika kinywani mwa mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti huku akiwa amefungua mdomo. Hii inaonyesha jinsi gani huduma hii ina umuhimu katika jamii, kwani inasaidia kuboresha afya za kinywa kwa wanajamii.

Mashine kubwa yenye rangi ya njano ikionekana ikichakata taka katika eneo ambalo limezungushiwa uzio, mazingira haya yanaonesha jinsi gani udhibiti wa taka katika jamii ni muhimu, ili kuweza kutunza afya ya mazingira.

Maafisa wawili wanapakia chupa za plastiki kwenye lori wakishiriki katika shughuli ya usafi wa mazingira. Chupa nyingi za rangi tofautitofauti zimekusanywa ikiashiria jitihada za kudhibiti uchafuzi wa plastiki. Shughuli hii inalenga kuboresha afya ya mazingira kwa kupunguza taka.

Kifaa cha chuma kinachong'aa kimewekwa ndani ya kabati, juu yake kuna pakti ya kijani na nyeupe. Karibu na chombo hicho kuna kikapu cha plastiki cha rangi ya chungwa kilicho wazi. Hivi vinaonekana kuwa ni vifaa vya hospitali ambavyo vimewekwa kwenye jokofu au sehemu maalumu ya kuhifadhia.

Eneo la kusubiri lililojaa watu labda katika hospitali au kliniki, wagonjwa wamekaa kwenye benchi za mbao na viti vya chuma wakisubiri zamu zao. Wauguzi au wafanyakazi wa afya wanasimama mbele, wakiwasaidia watu hawa.

Katika eneo la mapokezi la hospitali, magari ya wagonjwa yameegeshwa nje huku watu wakisubiri chini ya dari. Baadhi wamekaa kwenye viti vya chuma wengine wamesimama; wote wakionyesha utulivu. Hali hii inaashiria shughuli za kawaida za hospitali huku wagonjwa na wageni wakisubiri huduma.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara amesimama kwenye ukuta wa kahawia akiwa amesimama akiangalie mbele mavazi yake yanaweza kupendekeza akawa mtaamu wa afya au wa maabara

Mwanamke mwenye nywele ndefu nyeusi, amesimama anatabasamu amesimama mbele ya ukuta, amevaa koti jeupe la maabara, likiwa na nembo yenye rangi ya bluu na nyeupe iliyoshonwa upande wa kushoto mikono yake imeungana mbele ya kiuno chake ikionesha kucha zilizopakwa rangi ya kijani huyu anaonekana ni muuguzi au ni mtu yeyote anae jihusisha na maswala ya afya.

Mwanamke ambaya ni mtaalamu wa matibabu akiwa amevaa mavazi ya bluu na kifaa cha kupimia mapigo ya moyo shingoni kwake, akiandika kwenye karatasi akiwa amejikita katika kazi yake, huku mwanaume mwingine aliyevalia mavazi sawa akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato nyuma yake, wote wawili wapo kwenye ofisi au kituo cha matibabu wakitekeleza majukumu yao .

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni mtaalamu wa matibabu amevalia koti jeupe la maabara na akishika kifaa cha kupimia mapigo ya moyo, yupo karibu na mwanaume aliyeketi ambaye anaonekana kuwa mgonjwa. Mandhari inaashiria kuwa wapo katika mazingira ya kliniki au hospitali.

Wanawake wawili wamekaa kwenye sofa, mmoja akionekana kuzungumza. Mwanamke aliyevalia shati la kijani ana kalamu na kitabu, akionekana kuandika maelezo. Mazingira haya yanaweza kuwakilisha kikao cha ushauri au tiba, ikijumuisha huduma za afya ya akili.

Daktari akiwa amevalia barakoa yenye rangi nyeupe, akimchunguza mtoto mchanga alielala juu ya kitanda. Huku akitumia kifaa kilichoning’inia shingoni mwake. Mzazi au mlezi amesimama karibu akishuhudia uchunguzi, mpangilio huu unawakilisha huduma za kitabibu kwa watoto wachanga.

Muuguzi aliyevalia nguo za bluu na grovu nyeupe, akiwa ameshikilia mtoto mchanga mazingira yanaonekana kuwa ni hospitalini wodi ya wazazi, ambapo mtoto amemaliza kuzaliwa muda sio mrefu hivyo anawekwa katika hali ya usalama zaidi.

Mwanamke amesimama karibu na kifaa cha kulelea watoto wachanga hospitalini, ndani ya vifaa hivyo kuna watoto wachanga wanaolelewa. Eneo hilo linaonekana kuwa chumba cha wodi ya watoto, ambapo watoto huhifadhiwa kabla ya kepelekwa sehemu yoyote ili waweze kukuwa katika mazingira mazuri.

Mwanamke ameketi kwenye kiti maalumu, akimshika mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi la waridi. Mwanamke huyu amevalia gauni la hospitali, akionekana kumwangalia mtoto wake kwa upendo. Nyuma yake kuna vifaa vya hospitali, vikionyesha mazingira ya matibabu.

Kabati mbili kubwa za chuma zenye milango ya vyoo zikiwa zimejaa dawa na vifaa mbalimbali vya matibabu, ndani ya kabati hizo bidhaa zimepangwa kwa utaratibu zikiwemo pakti za dawa na vifaa vya huduma ya kwanza. Kabati hizo zimetoka juu hadi chini na kuonyesha kuwa, ziko katika duka la dawa au kituo cha afya.

Mtoa huduma wa afya anatoa chanjo kwa mwanamke aliyeketi nje, mwanamke huyo amekaa kwenye kiti cha mbao, huku kukiwa na chombo cha kuhifadhia chanjo karibu naye, tukio hili linaashiria juhudi ya afya ya umma katika jamii.

Mtaalam wa afya akimpatia sindano mtu aliyeketi kwenye kiti, ikiwezekana ni chanjo mazingira haya yanaashiria kampeni ya afya ya umma, ambapo chanjo hutolewa kwa jamii, hii inahusiana moja kwa moja na huduma za afya ya umma na usafi, ikilenga kukinga jamii dhidi ya magonjwa.

Aina mbalimbali za viungo vya mimea ikiwemo mizizi na matunda vilivyopangwa kwenye bakuli na kuenea juu ya meza ya mbao, karibu na viungo hivyo kuna mizani ya zamani ya shaba ikionyesha mchakato wa kupima viungo kwa ajili ya matumizi; hii inaaksi utamaduni wa matumizi ya dawa asilia katika tiba ambapo viungo kupimwa na kutayarishwa kwa uangalifu.

Vikombe viwili vya kioo vilivyojazwa kinywaji chenye rangi ya kahawia huku majani mabichi yakielea ndani yake. Kinywaji hicho kinaashiria chai ya mitishamba au dawa ya asili iliyotayarishwa kutokana na mimea. Majani mengine mabichi yako pembeni yakisisitiza asili ya viungo hivyo vya asili.

Mwanamke amesimama karibu na mimea mingi ya kijani kibichi akichagua majani. Mimea hii inawakilisha vyanzo vya asili vya dawa za kienyeji. Hii inaashiria matumizi ya mimea katika tiba asilia, ikichangia huduma za afya na za jadi kwa jamii ili kuweza kuboresha afya zao kuweza kuepukana na magonjwa yanayoweza kutokea katika jamii.

Mkono ukishika tawi la mmea ambao unaonekana kuwa ni dawa ya asili, Majani yanaonekana kuwa na umbo refu na yamepangwa kwa juzi kando ya shina, Mandhali ya nyuma yanaonyesha nyasi za kijani na udongo kuashiria mmea unakuwa katika mazingira ya asili.